Hizi ni ndizi ambazo zimeiva, ndizi kwa jumla huwa na faida mingi katika afya yetu kwanza hutusaidia na vitamin c vitamin b six na pia hutupee potassium ambayo husaidia katika shinikizo la damu, ukulima wa ndizi ni njia moja nzuri ya kuimarisha afya na kipato chetu cha ukulima.

Hapa kuna ng'ombe wa maziwa na ndama wake ambao wamefungwa kwenye zizi lao, ufugaji wa ng'ombe husaidia wakulima kwa asilimia kubwa sana, mfugaji huyu ameketi na ndoo yake akikama maziwa, na ndama amesimama kando ya mama yake.

Mtu wa pikipiki ameyabeba maziwa. Mbele yake kuna lori la mchanga na kando ni lori ndogo. Kwa upande mwingine kuna magari ambayo yameegeshwa kando ya barabara. Naye kunaye mtu ambaye anatembea akielekea zake.